Katika picha hii, kuna nyumba ya kuoteshea mimea. Mimea hii imepandwa kwa utaratibu. Pia tunaona ya kua kuna mabomba ya kupatia mimea hii maji, ili kuisaidia kukua vizuri.